Wanaume kadha wakiwa wamevalia suti na mashati meupe wanasimama karibu na meza zilizo na kompyuta. Wanawake wawili, mmoja amevaa hijabu ya buluu na mwingine amevaa skafu nyekundu, wanafanya kazi kwenye kompyuta hizo, kuna watu wengine nyuma na bango lenye maneno Huduma center linaonekana sehemu.

Uzinduzi wa Huduma Center, kituo cha huduma za serikali, watu wamekusanyika karibu na kompyuta wakifanya shughuli mbalimbali, mwanamke anatoa maelezo kwa wanaume wawili walioketi, mandhali ina mabango na puto kuashiria tukio rasmi.